Daktari ambae ni mtaalamu wa maswala yote yanayohusiana na kinywa, akiendelea kuwafundisha wanafunzi namna ambavyo ufanyaji kazi unatokea na mtu kupata meno ambayo ni bora na bila kushambuliwa na wadudu.

Ndani ya chumba cha hospitali kinachojishughulisha na maswala yote ya kinywa, mgonjwa amelazwa kitandani, huku madaktari wawili wakimkagua kwa umakini kabla hawajafanya maamuzi ya kuling'oa jino ambalo limeathirika.

Ndani ya chumba ambacho kinatumika kwa ajili ya matibabu mbalimbali ya magonjwa yote ya kinywa kimefunguliwa tayari huku televisheni ikiwa inaendelea kuwa wazi ambapo wagonjwa wakifika hujisajili na kusubiria wakati uwadie kumuona daktari.

Ndani ya chumba hospitalini kinachotumika kwa ajili ya masuala yote yanahusiana na kinywa, mwanamke mgonjwa ameketi huku daktari ameingiza vyuma viwili ndani ya mdomo wake ili kuhakikisha analitoa jino lililoathiriwa ili lisilete madhara kwa meno mengine.

Chumba maalumu hospitali kinachoshughulika na mambo yote ya kinywa, sehemu ambayo mteja uingia na kujisajili kabla ya kupewa ruhusa ya kwenda kuonana na daktari na kumkagua ili kuijua changamoto yake.

Mwanamke ambaye kwa miaka mingi amekuwa akijishughulisha na kilimo cha kienyeji, sasa anaitumia mbolea aina ya samadi kumwaga shambani na hatimaye kulima kuichanganya ndani ya udongo ili iweze kustawisha mazao anayopenda kuyapanda.

Eneo la bondeni ambalo limeathiriwa kwa kiasi kikubwa na mafuriko, ambayo yametokea maeneo ya mwinuko na sasa wananchi wanajiandaa kuhama ili kuepusha athari zaidi kuwapata.

Muonekano wa nje ukiwa umejaa majani ya kijani, ukoka uliokatiliwa vizuri, miti yenye matawi makubwa kijani kibichi kimetawala kufanya mandhari kuvutia na hewa iliyo safi.

Muonekano wa nje wa hospitali kwenye lango la kuingilia kimeegeshwa kitanda maalumu, ambacho kinasubiri gari ya wagonjwa wa dharua ikifika kiweze kutumika kuwabeba na kuwapeleka ndani.

Ndani ya hospitali ambayo imejengwa kwa kisasa, imepita njia katikati inayoelekea kwenye wodi za wagonjwa na vyumba vya madaktari ili kuhakikisha hakuna msongamano mkubwa wa watu.

Madaktari ambao ni wabobezi kwenye maswala ya moyo, wamemzunguka mgonjwa aliyelazwa kitandani wakati wanaendelea kumfanyia upasuaji na katika harakati za kuhakikisha wanayaokoa maisha yake.

Mtoto mdogo anafanyiwa vipimo na uchunguzi mbalimbali na daktari ambaye amesimama mbele yake, huku mamaye ameketi kitandani akimtazama daktari kwa umakini ili aweze kumpatia habari njema ya jinsi mtoto wake anavyoendelea kiafya.

Ndani ya chumba ambacho kinatoa matibabu ya magonjwa yote ya kinywa, ameketi mwanamke kwenye kiti huku daktari ameingiza kifaa maalumu ndani ya kinywa chake ili kuling’oa jino ambalo tayari limeathirika.

Wanawake wawili wakiwa wamesimama wamejaa furaha tele, huku wamevalia mavazi yao ya utabibu, baada ya kuimaliza siku vizuri kwa kuwatibu wagonjwa na kupata afya bora na kurejea majumbani kwao.

Ndani ya chumba ambacho zinapatikana dawa zote kwajili ya binadamu, muuzaji anasoma karatasi kwa makini iliyotoka kwa daktari ili aweze kuzijua zile ambazo mgonjwa ameandikiwa na kumpatia.

Ndani ya chumba cha daktari kijana wa kiume ameketi huku ameweka mkono wake kifuani kutokana na matatizo ya moyo ambayo amekuwa akiyapitia huku daktari ameingiza kifaa chake na kumtibu ili kuweza kujua namna gani ya kumpatia ufumbuzi.

Wanaume wawili ambao ni madaktari wamevalia mavazi yao yenye rangi ya bluu, ndani ya chumba kilichojaa vifaa tofauti tofauti wakiendelea kuvikagua vizuri ili kujiandaa kwenda kuwahudumia wagonjwa.

Jopo la madaktari ambao ni wabobezi wa masuala ya moyo wameingia ndani ya chumba wakivisafisha vifaa tofautitofauti ambavyo wametoka kuvitumia kumpasua mgonjwa na hatimaye wameweza kuokoa maisha yake.

Ndani ya wodi maalumu kwa ajili ya watoto kwenye hospitali. Amelazwa kitandani mmoja wapo, huku mama yake amekaa pembeni akimuangalia na kumtazama kwa makini, ili kuhakikisha anapata nafuu kupona kabisa na kurejea nyumbani.

Mama aliyetoka kujifungua kwenye chumba maalumu cha watoto wachanga. Akimtazama mwanae kwenye chombo maalumu ili apate hewa vizuri kutokana na changomoto aliyozaliwa nayo.

Muonekano wa nje wa duka la dawa za binadamu ambapo mgonjwa akitoka kwa daktari na kuandikiwa, anafika hapa ili kuweza kujipatia zile zote ambazo ni kwa ajili ya kujiponya yale magonjwa ambayo amekutwa nayo.

Timu ya wataalamu wa afya ambao wamekita kambi yao katikati ya kijiji kilichopo pembezoni mwa mji. Wanaendelea kutoa chanjo mbalimbali kwa watoto ili kuhakikisha wanawakinga na magonjwa yanayoambukiza.

Wataalamu wa afya ambao wameikita kambi yao katikati ya wanajamii, wanaendelea kuchoma sindano ambayo ni chanjo inayowasaidia kuwakinga na ugonjwa wa mlipuko ili waendelee kupata afya bora wasidhohofike tena.

Wanafunzi wa shule ya chekechea, wamepanga mstari, huku wamevaa sare, wakienda kwa muhudumu wa afya, ambaye anawapa matone mdomoni kwao, ambayo ni chanjo inayowasaidia kuwakinga na magonjwa mbalimbali, hasa yanayoweza kuwasababishia ulemavu wa kudumu.

Dawa ya asili ambayo inatengenezwa kutokana na majani, magome ya miti na mizizi mbalimbali na inachemshwa baadaye kuchujwa na kuwekwa kwa siku kadhaa, ili ipate uchungu unaohitajika na kuponya magonjwa ambayo mengi yameshindikana hospitalini.

Majani maalumu ambayo yamechumwa kutoka kwenye miti ya misituni yamewekwa tayari ili yaweze kutwangwa na baadae kuchemshwa, ili ipatikane dawa ya asili inayouzwa kwa wagonjwa wote hasa ambao wanakaa mbali na huduma za hospitali.

Kifungashio aina ya chupa ambacho ndani yake imehifadhiwa moja ya dawa ya asili, iliyofungwa kwa ustadi ili kuhakikisha haipitishi hewa na baadae kuharibika kabla muda wa matumizi yake kuisha.

Zao la biashara aina ya vitunguu swaumu sasa hivi linatumika kutengeneza dawa za asili tofauti tofauti, ambapo huchanganywa na majani mengine ya miti ya kondeni na kupatikana tiba asilia kwa kila anayehitaji.

Dawa za asili ambazo zimewekwa kwenye vifungashio tofauti tofauti vyenye maandishi yanayomuelekeza mtumiaji namna bora, ili hatimaye aweze kupata matokeo mazuri na kupona kabisa ugonjwa alionao.

Dawa ya asili ambayo inatokana na majani yaliyochumwa kondeni kusafishwa vizuri na baadae kuchemshwa kwa muda mrefu na sasa imewekwa kwenye vyombo viwili, ili kumpatia mgonjwa itakayomsaidia kupona magonjwa ambayo yamemtesa kwa muda mrefu.

Dawa za asili ambazo zimetengenezwa kwa kutumia miti shamba tofautitofauti, iliyochemshwa na baadae kuchujwa na kuwekwa kwenye chupa ambazo sio rasmi na hazijathibitishwa na mamlaka husika, hivyo ni hatari kwa mtumiaji yoyote ambaye atazitumia.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa sokoni zikiwemo dawa za asili zilizowekwa kwenye vifungashio tofautitofauti, ili kuwauzia wateja wote ambao wana magonjwa yaliyoshindikana hasa hospitalini.

Mimea tofautofauti imepandwa ikiwemo maua ya nyumbani na yale ya kondeni, yote kwa pamoja huchanganywa na kutengenezewa dawa ya asili ambayo huuzwa sokoni na kwenye maduka tofautitofauti.

Dawa za asili ambazo zimetengenezwa kwa mchanganyiko wa vitu mbalimbali kama vile mizizi majani ya miti magamba, yote kufanya mchanganyiko ambao unasaidia kuponya magonjwa mbalimbali ambayo yameshindikana hospitalini.